Kifungashio kilicho tengenezwa kwa plastiki maandishi yanaonesha ndani zipo dawa na virutubisho maalumu kwa ajili ya wafugaji wa kuku, kuwafanya wakuwe na kupata afya nzuri ili wafikie ule ukubwa unaohitajika sokoni.

Kifungashio aina ya chupa chenye chenye rangi nyekundu na nyeupe, maandishi yakiashiria ndani zipo dawa zinazotumika kwa mifugo ya nyumbani kama vile: ng'ombe, mbuzi, kondoo kuhakikisha wanakingwa na kuponywa magonjwa mbalimbali.

Duka linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa mbalimbali za wanyama. Wauzaji wawili wameketi na mteja wao, wakimpa maelekezo ya kina ya namna ya kutumia ili apate matokeo sahihi.

Kifungashio aina ya chupa, kikiwa pembeni mwa boksi lake. Maandishi yanaashiria ndani yake ipo dawa kwa ajili ya matibabu ya wanyama wa kufugwa, kama vile mbwa, kuweza kuwakinga na kuwasaidia kukua katika afya bora.

Bidhaa aina ya mbolea inayotumika kwenye kilimo, ili kustawisha mazao na kupata mavuno mengi, zimejazwa katika ghala ilikuhufadhiwa vizuri na kuwasubiri wanunuzi.

Kifungashio aina ya chupa kimetolewa ndani ya boksi lake, maandishi yanaonyesha ndani ipo dawa maalumu kwa ajili ya wafugaji wa wanyama wa nyumbani, kuwapa virutubisho pamoja na kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Dawa kwa ajili ya mifugo mbalimbali ya nyumbani kama vile: ng'ombe, mbuzi na kondoo; zipo ndani ya kifungashio aina ya boksi na maelekezo yakisema ni salama kutumia hata pale ambapo wanyama wana ujauzito.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa plastiki, chenye rangi ya njano na nyekundu, maandishi yenye maelekezo ya kwamba ndani yake ipo dawa maalumu kwa ajili ya ufugaji wa kuku, kuwapatia afya bora waweze kukua kulingana na ukubwa unaohitajika sokoni.

Bidhaaa mbalimbali za kilimo na ufugaji, ikiwa ni pamoja na madawa yanayouzwa dukani. Wateja na wanunuzi wote wamevalia barakoa, ili kujikinga na zile harufu ambazo zinaweza kuwaleta madhara mbalimbali ya kiafya.

kifungashio aina ya chupa chenye maandishi yanayo onesha ndani ipo dawa maalumu, kwa ajili ya ng'ombe wanaofungwa inayo wasaidia kuwakinga na wadudu, wanao kaa kwenye ngozi kama vile kupe.

Bidhaa mbalimbali za kilimo na ufugaji zinauzwa dukani, zikiwemo viwatilifu na mbegu za aina tofauti tofauti, vifungashio vina maelekezo juu yake ya namna ya matumizi, huku muuzaji amesimama akiwa na tabasamu.

Duka linalouza pembejeo mbalimbali kwa ajili ya kilimo, wauzaji wameshikilia moja ya bidhaa, mbolea ndani ya mifuko yenye kilo hamsini inayotumika na wakulima ili kustawisha mazao na baadae kuvuna na kupata faida kubwa.

Boksi lililopambwa kwa rangi nyekundu pamoja na njano, yenye maandishi yenye kuelezea ndani ipo dawa inayotumika kwa wanyama pamoja na aina ya kipimo cha kuwapatia siku mpaka wiki nzima dozi inapoisha.

Kiroba kikubwa chenye kilo hamsini, kimesimamishwa, kimejaa maandishi yaliyoko nje, yanaashiria ndani yake ipo mbolea inayo tumiwa na wakulima kwenye mazao, kustawisha kuyafanya yanawiri, na kuzaa kwa wingi.

Kifungashio cha plastiki chenye maandishi yakionesha ndani vipo virutubisho mbalimbali vinavotumiwa na wafugaji hasa wa kuku, kuwapatia afya bora waweze kukua na kupata ukubwa unaostahili kuingizwa sokoni.

Mifuko mingi aina ya viroba imejaa katika gala, maandishi juu yake yanaelezea ndani iko mbolea, inayotumiwa na wakulima katika kustawisha na kunawirisha mazao yao, kutoa matunda mengi yanayohitajika kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku.

Mbolea aina ya samadi, inayotokana na wanyama tayari imeshaoza. Wakulima wanaichota na kuiweka kwenye mafungumafungu, tayari kuimwaga mashambani kuweza kuitumia kwenye mimea kustawi, kunawiri na kutoa mazao yakutosha.

Mkulima mwanaume wa zao la bihashara aina ya mahindi, yuko shambani kwake wakati ambapo anasubiri kuya vuna yakiwa mabichi kuyaingiza sokoni, kwaajili ya matumizi ya nyumbani na hata viwandani.

Karoti zimevunwa kutoka katika shamba kubwa, wakulima wamezipanga tayari kwenye maboksi maalumu, kuzibeba kwenda kwenye gari na safari ya sokoni kuweza kuanza, kuwauzia wakulima wale wa rejareja na wale wa jumla.

Wakulima wa zao la mahindi wakiwa shambani, tayari wamekata miti yake na sasa wanayamenya kutoa kwenye majani kuyapakiwa kwenye vikapu, kuyasomba, na kuyapeleka nyumbani ili kuyaanika na hatimaye yakauke na kuyaingiza kiwandani ya chakatwe.

Viazi mviringo vimevunwa toka shambani, vimekusanywa na kurundikwa sehemu moja, Wakulima wanavichambua kujaza kwenye magunia na kuvishona tayari kuelekea sokoni.

Shamba kubwa limepandwa miti ya migomba, inayotoa zao la biashara aina ya ndizi ikiwa imekauka na majani yake yasiyonawiri, kuashiria umwagiliaji usio mzuri pamoja na upungufu wa mvua za mara kwa mara.

Zao la biashara aina ya kahawa zinaendelea kuvunwa na wakulima wanazisomba kuweka sehemu moja, ili kuzisafirisha kwenda kiwandani kuzichakata na kupata bidhaa nzuri kwa ajili ya matumizi ya mahotelini na majumbani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo, vinachimbwa kutoka kwenye ardhi, kusafishwa, kupakiwa kwenye matenga, na badae hufungiwa kwenye mifuko maalumu, na kusafirishwa kwenda sokoni, kwa ajili ya walaji wa majumbani, mahotelini na wale wanaouza chipsi mitaani.

Miti mingi ya maembe imepandwa shambani ni katika msimu wa kuvuna baada ya kuzaa matunda mengi makubwa na yanayovutia. Wamama wawili wakulima wamechuma baadhi wakiyashikilia na kuyafurahia.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vimepandwa shambani, tayari vimemea na kukua vizuri, vikisubiri wakati wa mavuno viingizwe sokoni na baadaye kwa matumizi ya nyumbani, mahotelini na hata viwandani.

Mkulima akiwa kwenye shamba lake alilopanda migomba, ambayo ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, akiendelea kuikagua, kuimwagilia na kuweka mbolea, akiwa na matarajio ya kuzaa ndizi kubwa kwa jili ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Zao la biashara aina ya nanasi yamelimwa katika shamba kubwa, yamemea na kunawiri na sasa yako tayari kwa ajili ya wakulima kuyavuna, kuyapeleka sokoni kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya majumbani pamoja na mahotelini.

Viazi mviringo vinavunwa shambani. Wakulima wanavichimba kuweka kwenye ndoo na kwenda kujaza kwenye magunia, kuvishona na kuvisafirisha, na kuwapelekea wauzaji ambao watawapa wale wanaopika chipsi mitaani na mahotelini pia.

Zao la biashara la karanga tayari limevunwa kutoka shambani. Sasa wakulima wanazipepeta, kuzichambua na kuzijaza kwenye magunia; kuzisafirisha kwenda sokoni pamoja na viwandani.

Zao la biashara aina ya nyanya, tayari zimevunwa kutoka shambani, wakulima wanaendelea kuzipakia katika maboksi maalumu, kuzisafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya wanunuzi wa rejareja, na wale wanaonunua jumla kuzipeleka viwandani.

Nyanya zimepandwa shambani, zimefungwa juu ya miti yake tayari. Majani yake ya kijani kibichi na matunda makubwa, yanaelezea udongo wenye rutuba nzuri na ya kutosha pamoja na umwagiliaji wa kisasa.

Mahindi lishe tayari yamevunwa toka shambani, yamekusanywa eneo moja yakiwa na rangi yake nzuri ya njano, huku mkulima amesimama katikati ameshikili mawili akiyaonyesha, kuashiria mavuno mengi aliyoyapata, katika msimu mpya.

Miti mingi ya mapapai imepandwa katika shamba kubwa, tayari imezaa matunda mazuri makubwa na yayovutia, huku wakulima wakiyasubiria yaweze kuiva, kuyavuna na kuyapeleka sokoni.

Mwanamke mkulima, akiwa shambani baada ya kuvuna zao la biashara aina ya nyanya, sasa anazichambua kwa umakini ili kupata zile zilizo bora zaidi na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya walaji wanaonunua kwa jumla na rejareja.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vimelimwa katika shamba kubwa, lakini halijatoa mazao mazuri na yenye ubora kutokana na upungufu wa mbolea pamoja na umwagiliaji.

Mboga za majani pamoja na matunda mbalimbali yamepandwa katika shamba juu ya matuta yaliyo chimbwa vizuri na sasa mkulima amevuna baadhi kama vile karoti, vitunguu maji, pilipili hoho kwa ajili ya matumizi yake ya nyumbani.

Miti minginya migomba imepandwa katika shamba, mingine ni midogo na baadhi imetoa ndizi huku zikiendelea kukua kufikia kile kiwango kinacho takiwa sokoni, huku mkulima akiendelea kufurahia mazao yake akisubiri wakati wa mavuno ufike.

Nyanya zimelimwa kwenye shamba kubwa zikiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa kabla ya kuchanua na kutoa maua, tayari miti imewekwa kuzisubiria ziweze kurefuka urefu unaofaa kufungwa juu yake, ili ziendelee kutoa matunda bila kukaa kwenye ardhi na kuoza.

Zao la biashara aina ya mapasheni yamepandwa kwenye shamba kubwa, tayari yamefungwa kwenye miti yake maalumu, yamechanuwa maua na sasa yametoa matunda. Mkulima mwanamke anapita akikagua, yakielekea hatua za mwisho kuiva, kuvunwa, na kuingizwa sokoni.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho tayari zimechumwa kutoka shambani, zimepakiwa ndani ya vikapu zikisubiria usafiri zipelekwe sokoni, kwa ajili ya matumizi ya majumbani, mahotelini, na hata kwa ajili ya viwandani.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, yupo shambani mwake baada ya kuzifungia kwenye miti yake, ameshika baadhi ya matunda ambayo tayari yameanza kuiva, akifurahia majira yanayokuja ya mavuno.

Mahindi tayari yamevunwa toka shambani, yametandazwa juu ya muturubali yenye rangi ya bluu, ili kuyawezesha kuendelea kukauka na baadaye kuingizwa kwenye mashine kuchakatwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na viwandani.

Zao la biashara aina ya mahindi yanalimwa shambani, wakulima wanaendelea kuyatoa kwenye miti yake na kumenya maganda na baadae kuyaamisha kwa matumizi ya nyumbani pamoja na viwandani.

Viazi mviringo vimepandwa kwenye shamba kubwa ni majira ya mavuno yake mkulima amechuchumaa huku amevishika baadhi kuonyesha vilivyonawiri na tayari anaenda sokoni kuwapelekea wauzaji wa rejareja pamoja na wa jumla.

Shamba kubwa limelimwa mimea ya chai, majani yake ya kijani yamefanya mazingira yaonekane yenye mandhari nzuri, wakulima wawili wanaendelea na mavuno, huku wakipiga stori kuweza kubadilishana mawazo.

Mifuko mikubwa ya salfeti imejazwa udongo, uliotumika kupandia nyanya ambazo sasa zimemea, kuchanua na matunda yake ni makubwa, mazuri yenye rangi nyekundu, yakisubiria kuvunwa kwa ajili ya walaji.

Mimea imepandwa katika shamba, miwili kati yake imetoa ndizi tayari, zinaendelea kukua na kumea, kuufikia ule ukubwa unaohitajika sokoni kwa ajili ya wafanyabiashara.

Ndizi mbichi tayari zimevunwa kutoka kwenye mashamba ya migomba, zimekusanywa sehemu moja na sasa wakulima wanapakia kwenye gari kuzipeleka sokoni, kuwauzia wafanyabiashara wa jumla na wale wa rejareja, kwa matumizi ya nyumbani, hotelini na hata kwenye viwanda.

Vitunguu maji vikubwa vizuri vimenawiri vinavunwa kutoka shambani, wakulima wakiendelea na zoezi hili huvibeba na kuvimwaga sehemu moja, tayari kuvipakia katika matenga maalum kuvipeleka sokoni.

Miti mingi ya mapapai imepandwa kwenye shamba kubwa, mabomba ya kumwagilia yamelazwa chini kwenye ardhi, ambayo umwagiliaji wake umesababisha miti hii kutoa matunda makubwa na mengi kwa ajili ya wauzaji wa rejareja na wale wa jumla.

Viazi mviringo vinavunwa shambani, vimechimbwa na kurundikwa shambani sehemu moja, huku wakulima wakiendelea na zoezi zima ili kuvipanga katika magunia na kushonea kuelekea sokoni.

Mama mkulima amesimama mbele ya miti mingi ya kahawa, amechuma baadhi ameweka kwenye chombo chake tayari kupeleka nyumbani kuzichakata na kutumia kwa mahitaji yake ya nyumbani.

Nyanya zimepandwa katika shamba kubwa, mkulima anaendelea na zoezi zima la kuzitoa kwenye ardhi na kuzifunga kwenye miti yake, ili kuepuka kuozeshwa na udongo hatimaye apate mavuno mengi na kupata faida.

Mananasi yanavunwa shambani, mkulima ameyachuma na kuyajaza kwenye vikapu vyake, anabeba kuyaingiza kwenye gari maalumu kuelekea sokoni, kwa wafanyabiashara wa jumla na wale wa rejareja.

Mihogo mingi mizuri imevunwa tayari imejazwa kwenye mifuko aina ya viroba tayari kushonwa, kubebwa, kupakiwa kwenye magari maalumu ya kusafirisha Kuelekea sokoni huku wateja wakisubiria kwa hamu kubwa.

Wakulima wa zao la kahawa wameketi chini kwenye ardhi huku wakiendelea kuzichambua kupata zile ambazo ni nzuri zaidi, zielekezwe kiwandani kuchakatwa na kupata bidhaa nzuri itakayouzwa mahotelini pamoja na masoko ya kimataifa.

Mparachichi makubwa mazuri tayari yamevunwa, kutoka shambani juu ya miti yake, yamejazwa ndani ya matenga, kusubiria gari ifike yaelekee sokoni, kwa wateja wa majumbani na wale wa mahotelini.

Nyanya zimepandwa shambani, ndani ya viriba vyeusi vilivyojaa udongo, zimechanua na kutoa matunda madogomadogo, yakiashiria upungufu wa maji wakati wa umwagiliaji.

Viazi mviringo vinavunwa shambani vimekusanywa sehemu moja, huku mkulima ameshikilia viwili akitabasamu kwa furaha, kuashiria ni majira mazuri ya mavuno, wanayopeleka sokoni na kujipatia kipato.

Wakulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji; wapo shambani wanaendekea kuvuna, kuvibeba na kuvijaza ndani ya mifuko wanayoishona; kupakia kwenye gari tayari kuelekea sokoni.

Wakulima wa zao la nanasi wapo shambani wanaendelea kuvuna, wameyapakia kwenye makapu tofautitofauti, kubeba kuingiza kwenye gari kuelekea sokoni. Kwa ajili ya wakulima wa rejereja pamoja na wale wa jumla.

Mkulima wa zao la kahawa yupo katikati ya mavuno yake mengi akiwa na kifaa aina ya beleshi kuzisambaza na kuanika vizuri, huku akiendelea kuzichakata na kuziingiza sokoni kwa ajili ya usimamizi ya nyumbani, hotelini pamoja na viwandani.

Mahindi yaliyovunwa yakiwa mabichi yamefungwa kwenye miti mikavu, ilikuwezesha kuendelea kukauka na baadae kumenywa, kuingizwa kwenye mashine kwa matumizi ya: wanadamu, viwandani pamoja na pumba za mifugo.

Kitalu kilichosiwa mbegu na sasa miche imechomoza kutoka kwenye ardhi katika hatua zake za mwanzoni kabisa, Wakulima wanaendelea kuzikagua kabla ya kung'oa na kuzipeleka kwenye mashamba yao makubwa waliyo yaandaa tayari.

Maharage yamepandwa kwenye shamba kubwa juu ya matuta yenye mistari mitatu mitatu, katika hatua zake za mwanzoni kabisa, huku mkulima akiendelea kumwagilia, kuweka mbolea, kupalilia, ili baadae apate mavuno mengi kwa ajili ya biashara.

Nyanya tayari vimevunwa toka shambani zimepakiwa kwenye maboksi maalumu ya kuzibeba kuelekea sokoni, ili wanunuzi wa jumla na rejareja waweze kununua kupeleka: kiwandani, majumbani na hata kwenye hoteli.

Wakulima wa zao la mihogo tayari wameichimba na kuijaza kwenye viroba, ambavyo wanakwenda kuvishona, kuisafirisha na kuingiza sokoni, kwa ajili ya wateja wa rejareja na wale wanaonunua kwa jumla.

Miti ya mipapai imepandwa shambani ni mirefu imezaa matunda mazuri makubwa yalionawiri yakihashiria udongo unarutuba nzuri ya kutosha na umwagiliaji wa maji ambao haukuwa hafifu.

Mboga mbalimbali za majani zimepandwa kwenye viroba vilizojazwa udongo, tayari zinakaribia wakati wake wa mavuno, huku wakulima wawili wamesimama wakizikagua, kuona kama bado zinawadudu au bado zipo salama.

Nyanya zimepandwa shambani, mkulima anaendelea kuzitoa kwenye ardhi na kuzifunga kwenye miti yake, hukuzikiwa na matunda machache madogomadogo, kuonyesha kwamba zimepata upungufu wa maji pamoja na mvua.

Vitunguu maji vimepandwa kwenye shamba kubwa, udongo wenye rutuba nzuri umefanya vizae mazao ya kutosha, tayari kuvunwa kuingizwa sokoni. Wale wanunuzi wa jumla na rejareja waende kuvisambaza majumbani, mahotelini na hata viwandani kuendelea kuchakatwa.

Shamba kubwa lenye udongo unaokaribiana kuwa na rangi nyeusi, ukiashiria una rutuba nyingi na ya kutosha. Tayari mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa, zimenawiri, na kustawi vizuri na mabomba ya maji yakimwagilia yametandikwa kwenye ardhi tayari.

Mifuko mingi aina ya viroba imepangwa katika mistari iliyonyooka, imejazwa udongo mpaka juu na mbegu zimepandwa, na sasa mimea imeota inaendelea kuchipuka, kwa ajili ya kuleta mazao mengi ya biashara.

Migomba mingi imepandwa shambani, ipo midogo na mikubwa iliyotoa ndizi tayari, zikiendelea kukua na kunawiri ili kuufikia ule ukubwa unaotakiwa, na wateja wanaoenda kuzitumia maofisini, mahotelini pamoja na vyakula vya nyumbani.

Mwanaume mkulima yupo shambani akiwa pamoja na mtaalamu wa kilimo cha kisasa, anamuelezea changamoto na matatizo na mafanikio anayokutana nayo katika shughuli zake za kila siku.

Viazi vitamu vingi vimechimbwa tayari toka shambani, wakulima kwa umakini wanavichambua vile ambavyo ni bora zaidi kuvipakia katika matenga na vikapu maalumu kuelekea sokoni kuuzwa kwa wateja, matumizi ya nyumbani na viwandani ndiyo wanayopendelea.

Nyanya zimepandwa kwenye mashine inayotumika katika kilimo cha kisasa. Zimemea vizuri, zimetoa matunda makubwa na tayari ni mekundu yameiva kuashiria msimu wa mavuno ili kutumika majumbani pamoja na mahotelini.

Shamba kubwa limejaa nyasi, na katikati imesimama moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo kwa ajili ya kulima. Aina ya trekta inaendelea kulima na kuliandaa shamba, ili kuwapatia wakulima nafasi ya kupanda, na kupata mavuno mengi na ya kutosha.

Mashine maalumu inayotumika katika shughuli za kilimo cha biashara, ipo shambani ikiendelea kuchimba mashimo na kuweka matuta. Kuwatayarishia wakulima kupanda mbegu na baadae kuvuna mazao mengi na kupata faida.

Mashine za kisasa zinazotumika katika kilimo ambacho hakitumii udongo, tayari mboga zimepandwa juu yake zimemea zikielekea hatua zake za mwishoni kuweza kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Moja ya mashine za kisasa, inayotumika katika shughuli za kilimo, ipo ardhini inachimba mashimo na mifereji, ili kuweka mabomba maalumu yanayotumika kumwagilia.

Shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha biashara lipo kwenye maandalizi ya kupandwa, mashine kuwa aina ya trekta ipo katikati inalima kutifuatifua udongo, kuuweka tayari kusia mbegu.

Shamba kubwa linalotumiwa na wakulima wa biashara, limejaa nyasi zimestawi kutokana na majira ya mvua mashine ya kilimo aina ya trekta inaendelea kuzikata, kuandaa kwa ajili ya kulima na kusia mbegu kupata mavuno mengi na ya kutosha ya majumbani pamoja na viwandani.

Shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha biashara lipo kwenye maandalizi, mashine kubwa ya trekta ipo katikati imeanza kulima, kuutifuatifua udongo kuuweka tayari wakulima watie mbegu.

Shamba kubwa lililopo katikati ya msitu, mashine mbili zinazo tumika na kilimo zipo katikati zinaendelea kulima kutifua tifua udongo kuweka tayari kwajili ya wakulima kusia mbegu. Baadae zikuwe na kuwa miche na kupandwa kwajili ya mazao ya biashara.

Mboga za majani za aina mbalimbali zimepandwa kwenye mashine ya kisasa zimenawiri na kustawi vizuri zipo, kwenye hatua ya mwisho kuweza kuvunwa na kuingiza sokoni kwa walaji wa nyumbani, mahotelini mpaka viwandani.

Shamba kubwa likiandaliwa kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali. Mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta ipo tayari kuendelea kutifua tifua udongo, kuuweka tayari kwa ajili ya wakulima kuendelea na zao lao.

Udongo uliojaa rutuba na ubora wa kutosha katika shamba hili kubwa, ambalo mashine aina ya trekta imeingiza meno yake kwenye ardhi kuendelea kulima kuiandaa ili wakulima waje kupanda na kusia mbegu mbalimbali.

Moja ya mashine zinazotumika katika kilimo (aina ya trekta), meno yake yakiwa yamengia ndani ya ardhi katika shughuli nzima ya kulima na kutifuatifua udongo, kuuweka tayari kupanda mazao ya biashara na yale ya mahitaji ya nyumbani.

Shamba kubwa limejaa nyasi zinazokaribia kukauka. Mashine ya kulimia aina ya trekta tayari inaendelea na zoezi zima la kulima na kuandaa kwa ajili ya wakulima kupanda na kupata mazao ya kutosha. Mahindi yaliyoko kando yake yamemea na kustawi vizuri.

Chombo maalumu kinachotumika katika ufugaji wa samaki majumbani kimejaa maji na ndani yake samaki wengi wazuri wenye rangi, muonekano na ukubwa tofautitofauti kama vile nyekundu, pinki, nyeupe, njano wakiendelea kuogelea na kukua katika afya nzuri.

Bwawa kubwa la kisasa, limetengenezwa na kujazwa maji kwa ajili ya ufugaji wa samaki, lipo katikati ya msitu uliotanda miti mingi mirefu na mikubwa, kuhakikisha wanaofugwa kwenye bwawa hili wanakuwa na afya nzuri kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu.

Samaki wanaofugwa nyumbani wenye rangi nzuri, za kupendeza zinazovutia kama vile ya udongo, nyekundu, pinki, kijani wanaogelea kwenye maji ndani ya chombo wanachofugiwa.

Nafaka mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile:mahindi, mtama, uwele, ulezi vyote vimejazwa katika mifuko tayari kuwapimia wateja wa matumizi ya nyumbani, mahotelini na hata viwandani.

Mto wenye maji machache umepita katikati ya msitu ukiashiria upungufu wa mvua kwa muda mrefu, huku umezungukwa na uoto wa asili tofauti tofauti kama vile majani yanayotambaa pamoja na miti mbalimbali.

Wakulima waliopanda kitalu cha miti mbalimbali tayari imemea, imekua na sasa wanaikagua pamoja na mtaalamu wa kilimo huku wakiandika mambo mbalimbali ambayo yatawasaidia kwa ajili ya kazi nyingine za baadae.

Mwanaume wa umri wa kati akiwa msituni, anaendelea na zoezi zima la kupanda miti katika viriba vidogovidogo, kuhakikisha inastawi na kuleta hewa nzuri katika jamii yetu.

Mabomba maalumu yanayotumika katika kilimo kisichotumia udongo, tayari mboga za majani mbalimbali zimepandwa, zimemea ,na sasa zinaelekea hatua za mwisho kuweza kuvunwa kwa ajili ya walaji wa majumbani, .mahotelini mpaka viwandani.

Mboga za majani aina ya mchicha, zimepandwa katika vifaa na mabomba maalumu yanayotumika kwa kilimo cha kisasa. Zimenawiri na kumea vizuri, kuashiria wakati wa mavuno yatakuwa ni mengi kwa ajili ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Mabomba na mashine maalumu zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, juu yake zimepandwa mboga za majani aina ya chainizi. Zina muonekano mzuri unaovutia na zinaelekea majira ya kuvunwa, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na mahotelini.

Kifaa maalumu kinachotumika katika kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, kimewekwa ndani ya chumba na tayari mboga za majani zimepandwa juu yake ambazo zimeota na zinaendelea kukua, kustawi ili baadae ziweze kuchumwa kwa matumizi ya nyumbani.

Mboga za majani mbalimbali kama vile mchicha, zimepandwa katika mabomba yanyofanya kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari zimemea na zinakaribia kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya majumbani, maofisini, kwenye mahotelini pamoja na viwandani.

Mboga za majani aina ya chainizi, zikiwa na muonekano mzuri, zimenawiri na kustawi vizuri, juu ya mabomba yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa, zikiwa zinaelekea wakati wake wa mavuno.

Mboga za majani za aina tofauti tofauti, zimepandwa kwenye mashine na vifaa vinavyotumika katika kilimo cha kisasa na zipo kwenye hatua za mwisho kukaribia wakati wa mavuno, zitumike kwenye matumizi ya nyumbani na mahotelini pia.

Mabomba maalumu yanayotumika kwenye kilimo kisichotumia udongo, tayari mboga za majani zimepandwa juu yake, zimemea na kukua na kustawi vizuri, kukaribia wakati wa mavuno, zitumike nyumbani, mahotelini na hata viwandani.

Mabomba maalumu yanayotumika kwenye kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, tayari miche imepandwa na imemea, ipo katika hatua za mwanzo kabisa zikiendelea kumwagiliwa, ili baadaye ziweze kuvunwa kwa matumizi ya nyumbani na viwandani.

Mboga mbalimbali za majani zilizo pandwa katika kifaa kinachotumika kwa kilimo cha kisasa umwagiliaji mzuri imezifanya zinawili na kustawi vizuri zikiendelea katika msimu wa kuvunwa kwa ajili ya kuingizwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, mahotelini na hata viwandani

Vyombo maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kupandia mimea isiyotumia udongo, juu yake zimepandwa mboga aina ya chainizi. Zimemea na sasa zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa kwa matumizi ya nyumbani.

Bomba linalotumika katika kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, limewekwa nje na limepandwa mimea mbali mbali zikiwemo mboga za majani. Zimemea, zimechanua na kunawiri vizuri zikikaribia wakati wake wa mavuno.

Mabomba manene ya kisasa yanayotumika katika kilimo, juu yake zimepandwa mbegu na tayari zimetoa miche yake, katika hatua zake za mwanzoni kabisa, zikiendelea kumea na kukua mpaka wakati wa mavuno.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa katika mabomba yanayotumika na kilimo cha kisasa. Zimenawiri, zimestawi vizuri, zikiwa zinakaribia wakati wa mavuno, kupelekwa masokoni, mahotelini na hata matumizi ya majumbani.

Mboga za majani zimepandwa katika mashine ya kisasa. Zimemea, zimenawiri na kustawi vizuri, kuashiria zimemwagiliwa maji ya kutosha na sasa zinakaribia hatua za mwisho kuvunwa kwa ajili ya matumizi ya majumbani na mahotelini pia.

Zao la biashara aina ya uyoga umepandwa ukiendelea kumea na kustawi vizuri, ni moja ya bidhaa inayouzwa kwa bei ghali na upatikanaji wake pia ni wa adimu sana.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa, majani yake mapana na yaliyo nawiri yanaashiria mbolea nyingi na mvua za kutosha. Huku mkulima ameshikilia vyombo akiendelea kumwagilia kwa kutumia mikono na sio mashine.

Migomba mingi imepandwa shambani, tayari imezaa ndizi kubwa nzuri zinazovutia, wakulima wakizisubiri zikomae vizuri, ili kuweza kuzivuna kuziingiza sokoni, kwa ajili ya watumiaji wa majumbani, mahotelini, pamoja na viwandani.

Mboga za majani aina ya kaichi zimepandwa juu ya matuta katika shamba kubwa, zikienndelea kumea na kukaribia kuchanua maua ili baadae zivunwe na kuingizwa sokoni, kwa wafanyabiashara wa jumla pamoja na wale wa rejareja.

Ng'ombe wengi wapo ndani ya zizi wenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, huku afya zao zikiwa ni nzuri na za kuvutia kuashiria malisho yaliyobora pamoja na madawa mbalimbali yanayowakinga kupata magonjwa.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili ya kilimo cha biashara, limejaa majani yaliyokauka, kuashiria upungufu na ukosefu wa mvua. Mashine mojawapo inayotumika kwenye kilimo ikiendelea kuzikata, baadae kuzichoma kwa maandalizi ya kusia na kupanda mbegu.

Shamba kubwa limepandwa maharage, wakulima wanaendelea kuyapalilia na kutoa majani ili yasiyasongesonge, yakashindwa kuzaa na kutoa mazao mengi, kwa ajili ya biashara.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji limevunwa toka shambani na sasa mkulima anavichambua kwa umakini, ili kuvipata vile vilivyo bora kuviingiza kiwandani, na baadae ipatikane bidhaa itakayouzwa katika duka makubwa na ya kisasa.

Mboga za majani mbalimbali zimepandwa juu ya mashine na vifaa maalumu vinavyotumika kwenye kilimo cha kisasa. Zimemea na zimenawiri vizuri kuelekea msimu wa mavuno, kuingizwa sokoni kwa ajili ya walaji wa majumbani, mahotelini na hata kwenye viwanda.

Shamba kubwa limepandwa mboga za majani aina ya kabichi, zimemea na kustawi vizuri kutokana na udongo wenye rutuba na umwagiliaji mzuri, zipo kwenye hatua za mwisho kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Shamba kubwa linalotumika kwa ajili kilimo cha kisasa na cha biashara. Mashine aina ya trekta ipo katikati ikiendelea kuliandaa kwa kulima na kukata nyasi ili wakulima wapande mbegu kwa ajili ya kupata mavuno mengi ya viwandani na majumbani.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa shambani. Muonekano wake mzuri na kunawiri, zinaonyesha umwagiliaji wa hali ya juu, zikielekea katika majira ya mavuno, kuingizwa sokoni kwa ajili ya matumizi ya majumbani pamoja na hotelini.

Vifaranga vya kuku wa kisasa vimejaa ndani ya banda vikiwa ndo vimetoka kutotolewa wakati huu. Katika hatua zake za mwanzano kabisa huku wafugaji wakiwa kwenye harakati za kuwafungia taa ziwapatie joto waweze kukua vizuri.

Mahindi tayari yamevunwa shambani na sasa yameanikwa yaendelee kukauka na kuwa tayari ili kuweza kuingizwa sokoni na kutumika kwa ajili ya majumbani na wale wa mahotelini.

Ng'ombe wamejaa kwenye zizi, wengi wao wakiwa na rangi ya madoadoa meusi na meupe wamenona, tayari kwa kuingizwa sokoni kwenye mabucha, yanayotumika mahotelini pamoja na nyumbani.

Mashamba makubwa yanayo tumika kwajili ya kilimo cha biashara tayari mazao mbalimbali yamepandwa, huku katikati zikiwa mashine kubwa mbili. Zinazo tumika kwajili ya shughulu hii muhimu inayo leta chakula na kusambaza maeneo mbalimbali duniani.

Mashine inayotumika katika kilimo aina ya trekta, inaendelea kulima shamba kubwa kuliandaa ili wakulima waje kupanda na kusubiria mazao mengi ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Mboga za majani zimepandwa katika shamba kubwa, zimezungushiwa uzio pamoja na maturubali yamewekwa juu, kuzikinga zisipate jua la moja kwa moja, pamoja na miale.

Nyanya zimepandwa katika shamba kubwa, juu ya matuta yaliyotengenezwa na kunyooshwa vizuri. Mabomba ya maji yamelazwa katikati, ili kuzimwagilia kipindi hiki zikikaribia kuchanua mauwa ili, baadae kutoa matunda na kuvunwa kuingizwa sokoni na viwandani na kuweza kuchakatwa.

Mmea wa pilipili umepandwa shambani kando yake limewekwa bomba linalotumika kumwagilia majira haya ambapo unakaribia kuchanua maua na kuweza kutoa matunda.

Mfumo wa mabomba unaotumika katika kilimo cha umwagiliaji, yamelazwa kwenye ardhi yakiendelea kumwagilia mimea tofautitofauti iliyopo eneo hili, zikiwemo; mboga za majani, biringanya pamoja na nyanya.

Bomba linalotumika katika kilimo cha umwagiliaji, limelazwa kwenye ardhi huku likimwaga maji pande zote; juu ya mimea iliyopandwa kwenye shamba hili kuhakikisha mazao mengi yaliyobora kwa ajili ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa kutumia mabomba, ukiendelea kufanya kazi kwenye shamba la mahindi yaliyo hatua za mwanzoni kabisa kabla ya kuchanua maua na kuzaa na baadae kuvunwa, kuingizwa viwandani, kuchakatwa na kutumiwa majumbani, mahotelini na sehemu mbalimbali.

Mboga za majani zimepandwa katika bustani ya nyumbani, zimemea na kukua na zipo katika hatua yake ya kati, mabomba ya maji nayo yamewekwa kuendelea kuzimwagilia zinawiri na kustawi vizuri.

Shamba kubwa la kilimo cha biashara limelimwa matuta makubwa yamepigwa tayari, huku mabomba ya maji yamelazwa kwenye ardhi yakiendelea kumwagilia ili wakulima waweze kusiha na kupanda mazao yao wanayotaka msimu huu.

Shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha biashara tayari limelimwa na kupigwa matuta, maji yameingizwa kwa kutumia mabomba ya kisasa kuifanya ardhi iwe na unyevunyevu kwa ajili ya kusia mbegu.

Maharage mengi yamepandwa shambani juu ya matuta yaliyopigwa mistari iliyonyooka, mabomba ya maji yamewekwa chini yakiendelea na umwagiliaji ili kupata mavuno mengi ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Mboga za majiani aina ya chainizi zimepandwa katika shamba dogo, pembeni umelazwa mpira unaotumika kuzimwagilia, huku kando yake kukiwa na mimea mingine inayoendelea kuota.

Udongo unaokaribia kuwa mweusi ukiashiria kuwa bora na uliojaa rutuba. Mabomba ya maji tayari yamelazwa juu yake, kusubiria mbegu zipande na kuzimwagilia.

Maharage yamepandwa kwenye shamba kubwa, udongo mweusi kuashiria una rutuba nzuri, mabomba ya maji yametandikwa kwenye ardhi, kuyamwagilia yanawiri na kutoa mazao mengi ya kutosha.

Mahindi yamepandwa katika shamba kubwa, huku yakionekana hayana afya nzuri, na tayari mabomba ya maji yameshatandikwa kwenye ardhi, ili kuyamwagilia yanawiri na kutoa mazao ya kutosha.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa, ndani ya matuta yaliyochongwa vizuri kuhakikisha maji hayatoki nje ila yanaingia kwenye kila mmea iweze kunawiri na kukua vizuri.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyochimbiwa ardhini, yanamwaga maji kwenye matuta yaliyochimbwa na kutengenezwa maalumu tayari kwa mkulima kusia mbegu zake kupanda, kupalilia, na hatimae kupata mazao mengi na ya kutosha.

Mahindi yamepandwa katika shamba kubwa, juu ya matuta yaliyochimbwa na kupangiliwa vizuri, mabomba ya umwagiliaji yamepita juu yake, yakiendelea na zoezi la kuyafanya yastawi, na kuzaa kwa wingi.

Mto mkubwa wenye maji yanayotiririka, umepita katikati ya msitu, huku ukizingirwa na majani na miti mbalimbali yenye kijani kibichi kinachovutia.

Bwawa kubwa la kufugia samaki limejazwa maji na samaki wanaogelea ndani yake, Huku likizingirwa na majani na miti inayofanya mandhari yake kuonekana nzuri na inayovutia.

Ardhi iliyo tambarare, barabara ya vumbi imepita katikati ikizingirwa na uoto wa asili mbalimbali yakiwemo majani yanayotambaa na miti, maua mengi. Mbele umesimama mlima unaofanya mazingira yawe mazuri zaidi.

Ardhi iliyo tambarare chini ya milima, katikati umepita mto unaotiririsha maji, huku ukizingirwa na majani na miti mbalimbali, yenye ukubwa na urefu unayotofautiana.

Uoto mwingi wa asili umejaa katika msitu kama vile maua, majani, miti mbalimbali ikiwa mirefu na matawi makubwa, na katikati umepita mto unao tiririsha maji kuelekea maeneo mbalimbali yaliyopo chini ya milima.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya ardhi iliyo tambarare, pembeni zipo nyasi zilizokauka pamoja na miti zikiashiria ukosefu na upungufu wa mvua kwa muda mrefu.

Ardhi iliyo tambarare, muonekano mzuri unachangiwa na uoto wa asili tofautitofauti, kama vile majani yanayotambaa, na miti yenye ukubwa na majani tofautitofauti. Milima iliyoko mbele yake imezingirwa na mwanga mzuri unaotokana na jua linalozama.

Ardhi iliyo tambarare, imepandwa mimea mbalimbali kama vile mboga za majani ikizingirwa na miti mirefu. Mbele umesimama mlima wenye uoto wa asili wa aina tofautitofauti.

Barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu pamoja na magari, imepita katikati ya msitu wenye majani mafupi na miti mirefu iliyofanya mandhari ya hapa kuonekana inavutia.

Ardhi tambarare iliyo chini ya mlima katikati yake imepita mto unao tiririka, huku ukizingirwa na majani yanayotambaa pamoja na miti inayopata unyevuunyevu kutoka ndani yake.

Wanyamapori watano aina ya twiga, wakiwa kwenye rangi yake ya mabakamabaka, wanapendeza na kuvutia, wamezingirwa na uoto wa asili, kama vile miti na milima, huyafanya mazingira yaonekane yenye mandhari nzuri.

Uoto mbalimbali wa asili umestawi katika msitu, yakiwemo maua, miti, majani yanayo tambaa kufanya sehemu hii kuwa na mandhari nzuri na inayo vutia.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu, kando yake yapo majani mengi yaliyoota yenye afya na muonekano mzuri kuashiria mvua imenyesha ya kutosha na kuipa miti majani mengi na matawi makubwa.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu mkubwa kando kukiwa na uoto wa asili, mbalimbali kama vile majani yanayo tambaa, miti mikubwa iliyostawi vizuri kutokana na mvua za mara kwa mara.

Ardhi iliyo tambarare katikati umepita mfereji wenye maji masafi, ukizingirwa na ardhi yenye mchanga, na pembezoni ipo miti midogo na mikubwa, inayofanya mazingira ya mahali hapa kuonekana yenye mandhari nzuri.

Mnyama pori aina ya pundamilia, amesimama kwa mbali amejitenga na wenzake; rangi yake nzuri ya kuvutia ya mistari ya nyeupe na yyeusi, inafanya hata mazingira yavutie, na watalii wanaotembelea wanamshangaa na kumkodolea macho, kwa vile anavyopendeza.

Ardhi iliyo tambarare imependezeshwa na mimea ya asili mbalimbali iliyoota maua yenye ukubwa na majani yanayopendeza, huku ikiwa imezungukwa na milima yenye miti inayovutia kwa ajili ya kila mtalii anaekuja eneo hili.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu, wenye majani na miti midogomidogo na mikubwa, kufanya mandhari ya mahari hapa kuvutia, kwa kila anayepita kwa kutembea kwa miguu, ama kwa kutumia gari.

Mazingira ya ardhi tambarare, katikati umepita mto wenye maji machafu yanayotiririka, huku umezingirwa kwa uoto wa asili kama vile miti yenye majani tofautitofauti.

Eneo lililo tambarare msituni. Katikati umepita mto unaotiririsha maji, ukizingirwa na miti midogo midogo na mikubwa na majani yaliyotambaa kwenye ardhi na kuipa mwonekano mzuri, mazingira yanayomvutia kila anaepita na kutazama.

Mazingira mazuri yanayovutia yaliyopambwa na vilima vidogo vidogo, huku juu yake ikiwa miti mirefu na mifupi, yenye kijani kibichi kwa ajili ya kila mtalii anayetembelea.

Miti mingi ipo msituni, mmoja umekuwa mrefu kuliko mingine na matawi makubwa. Huku barabara ya vumbi imepita katikati kwa ajili ya magari na watembea kwa miguu, kufanya mazingira kuonekana mazuri na yanayovutia kwa kijani kibichi.

Ardhi iliyotambarare katikati imepita barabara ya vumbi, na imezungukwa na milima yenye miti mingi iliyojaaliwa mvua na kumea na kustawi vizuri.

Mwanaume mkulima yupo shambani kwake, amepanda mahindi pamoja na mbogamboga, huku akiwa na mbuzi wake ambao amemshika mmoja na kufungua kinywa chake, kukagua ili kujua anatatizo gani.

Wanaume wanaorina asali katika mavazi yao meupe pamoja na vifaa maalumu, vinavyowasaidia kujikinga na madhara yatokanayo na nyuki, wakati wakiendelea na zoezi la kuitoa katika maboma yao kwenda kuhifadhi, kuichuja na kuwauzia watumiaji.

Mwanaume amevalia mavazi maalumu yanayotumika katika zoezi zima la kurina asali yanayomsaidia kujikinga na kila madhara yanayotokana na nyuki, akiendelea kuitoa asali na kuipakia katika vyombo vyake.

Vifaranga vingi vya kuku baada tu ya kutotolewa vimehifadhiwa katika sehemu moja, tayari kusubiria mfugaji kuvitoa na kupeleka katika banda maalumu litakalofungwa taa zinazowapatia mwanga na joto kwa ajili ya ukuaji wao.

Mbegu za aina tofautitofauti zinauzwa dukani, zikiwa kwenye vifungashio vya plastiki. Huku maandishi yakionyesha zipo mbegu pia za mbogamboga, kusubiria wakulima kununua kwenda kuzisia, na baadae kupata miche ya kuweka mashambani mwao.

Mboga za majani zimesiwa na sasa zimeota katika viriba vingi vidogovidogo juu ya shamba kubwa , mashine za kisasa zinazotumika katika umwagiliaji zikiendelea na kazi kuhakikisha zina mea, zinachanua maua na badae kuzaa na kutoa mazao mengi ya biashara

Mimea imepandwa katika shamba kubwa huku ikiwa katika hatua zake za mwanzoni kabisa juu ya matuta yaliyolimwa na kupangiliwa kwenye mistari iliyonyooka, mabomba meusi ya maji yamewekwa chini kuhakikisha umwagiliaji unaotosha na kuleta mazao mazuri.

kifungashio cha plastiki, chenye maandishi yanayoonyesha ndani zipo mbegu za mbogamboga aina ya kabichi, tayari kwa ajili ya wakulima kuja kununua kwenda kuzisia, ili baadaye kupata mavuno mengi ya biashara za kutumika nyumbani maofisini mahotelini na mpaka viwandani.

Mbegu za pilipili zimepandwa katika shamba kubwa, tayari zimeota na zipo kwenye wakati wa hatua za mwanzoni kabisa zikiendelea kumwagiliwa mpaka zichanue maua na baadae kutoa matunda.

Mbegu za aina mbalimbali zipo ndani ya sahani, zikiwasubiria wakulima kuja kununua kwenda kuzisia, baadaye kupata miche ambayo wataipanda kwenye mashamba yao, waweze kuvuna mazao mengi ya biashara.

Vifungashio vimewekwa mezani ndani ya duka, vyenye maandishi yakielezea ya kwamba ndani yake zipo mbegu za maharage, zinazowasubiria wakulima kununua kwenda kusia, na baadae kupata miche yake na kuipanda katika mashamba yao.

Miche ya mboga imechipua toka kwenye ardhi, baada ya kusiwa muda si mrefu na sasa ipo katika hatua zake za mwanzoni kabisa, zenye majani mawili. Mkulima anaendelea kumwagilia na hatimaye kupata mazao mengi ya biashara.

Vifungashio vya plastiki vimepangwa dukani, vyenye maandishi yanayoelezea ndani zipo mbegu tofautitofauti, kama vile: za pilipili hoho, karoti na mboga za majani.

Kifungashio kinachoashiria ndani zipo mbegu za mbogamboga aina ya kabichi, tayari kwa wakulima kuja kuzinunua kwenda kusia na kupanda kwenye mashamba yao makubwa, kusubiria mavuno mengi ya kibiashara.

Kifungashio cha plastiki, ambacho kina maandishi yanayoonyesha ndani yake zipo mbegu za matikiti maji, zilizo tayari kwenda kusiwa, kutoa miche yake na wakulima kuzipanda shambani.

Nafaka za aina mbalimbali zimepangwa sokoni kuuzwa, zimewekwa katika magunia. Juu yake lipo tangazo linaloelezea jina lake, matumizi yake na siku ambayo itaisha muda wake.

Shamba kubwa limepandwa mboga za aina tofautitofauti, zipo katika hatua zake za mwanzoni kabisa. Mabomba ya maji yametandikwa kwenye ardhi, kuhakikisha umwagiliaji unaoleta mazao mengi na yenye ubora.

Mbegu za mbogamboga zinauzwa dukani, vifungashio vimeandikwa maelekezo mbalimbali, ya namna ya kuzisia, kuzimwagilia maji, mpaka zinapoota na kutoa miche yake, kuihamisha na kwenda kuipanda katika mashamba makubwa.

Vibamnda vitatu vilivyotengenezwa kwa mbao vimesimamishwa, kimoja kimepakwa rangi ya kijani tayari, viatumika kufugia wanyama wa nyumbani kama vile mbwa na paka, na vipo tayari kwa ajili ya wanunuzi.

Ndani ya chumba cha madaktari wanaoshughulika na wanyama wanaofugwa nyumbani kama vile mmbwa amesimamishwa juu ya meza huku ameachama mdomo wake, mmoja anamulika na kumkagua huku mwingine mwanaume akiandika maelekezo.

Banda maalumu kwajili ya ufugaji wa mbwa wa nyumbani limeegeshwa nje, limetengenezwa kwa mbao nzurii na ndani yake yupo amepumzika kabla hajafunguliwa kwa ajili ya malindo ya usiku.

Mbwa anaefugwa ametulia na kupunzika ndani ya banda lake, huku anaonekana mwenye afya nzuri na bora anasubiri anasubiri ufike wakati wa usiku ufike aendele na malindo.

Wanyamapori wawili aina ya nyati wanavuka mto wenye maji yanayotiririka, na sasa wamekaribia kuingia upande wa pili katika harakati za kutafuta marisho yao.

Ndege wa porini mwenye miguu na macho ya rangi ya njano amesimama kwenye kijiti kikavu juu ya mti, huku manyoya yake ameyasimamisha na kuyalaza yakimpatia muonekano mzuri na unaovutia.

Ndege amesimama juu ya tawi nene la mti wa porini, mwenye rangi yake ya njano, miguuni pamoja na usoni, huku manyoya yake meupe na meusi ameyashusha chini, kumwongezea mwonekano mzuri na unaovutia.

Ndege mwenye muonekano mzuri na unaovutia, miguu yake yenye rangi ya njano inayofanana na yamacho, manyoya yake ameyalaza vizuri na yupo juu ya nyaya za umeme akitazama kwa makini.

Wanaume wawili wafanyakazi wa mbuga za wanyama, wamesimama mbele ya watoto wa tembo, na chupa za maziwa wameziingiza ndani ya vinywa vyao, kuhakikisha wanakua na kupata afya bora.

Mnyama wa porini aina ya swala mwenye rangi ya udongo, pamoja na pembe ndefu nyeusi katika harakati zake za kutafuta marisho anakula nyasi ambazo sio za kijani sana na zimeanza kukauka.